Maafisa wa shirika la huduma Kenya wakp mbioni kuwahudumia wateja. Afisa mmoja naonekana kuwa na wateja wengi na wenzake wanonekana kuwa na wateja wachache na wengini hawana wateja.

Waziri wa elimu Julius Ogamba amebeba mkononi mwake wa kulia bibilia akiwa anaapa nyuma yake kukiwa na bendera mbili za nchi yetu ya Kenya.

Katika kituo cha Huduma Kenya maafisa wamevalia sare rasmi wanawahudumia wateja ambao wamezuru kituo hiki kwa huduma mbali mbali ambazo wanazitaka.

Wachezaji wa timu ya mpira wamevalia sare nyeusi, mmoja wao amevalia sare ya kijani. Wote wanaonekana kuwa na furaha wakicheza na kuimba.

Ni katika chumba la huduma Kenya ambalo ni shirika linalowasaidia kuwahudumia wananchi kwa huduma wanazozitaka za serikali. Maafisa wanaonekana kuwa ndani ya sare ila hakuna wateja.

Karatasi inayoonyesha maelezo zaidi kama vile huduma, majina ya aliyehudumiwa, malipo aliyoyafanya, wakati alioufanya, kiasi cha pesa alicholipa na mengine mengi.

Mwanamke mmoja amevalia miwani kwa kila mkono kidole kimoja kina pete, amevalia saa katika mkono wake wa kushoti ameketi katika kiti cha kifahari mbele yake kuna chupa mbili za maji na nyuma yake kuna bendera ya nchi ya Kenya.

Watu wanaume Kwa wanawake wamevalia mavazi, mashati meupe yakiwa na rangi nyekundu sehemu nyingine ,wako ofisini ambapo wanaangalia watelevisheni.

Ofisi imechengwa na vioo. Maafisa wanaohudumia wateja wamevalia sare wakiwa katika shughuli mbalimbali wakingoja wateja waweze kuwahudumia.

Ipo hema lenye maafisa kutoka shirika la huduma Kenya na wananchi wanaendea huduma mbalimbali katika meza tofautitofauti kulingana na huduma wanazozitaka kutoka kwa hivyo maafisi ambao wako katika meza tofautitofauti.

Watu, wengine wameketi, wengine wamesimama. Wengi wakionekana kuwa wanawake. Wako kituoni cha shirika la huduma Kenya ofisini.

Kando ya barabara ya lami, mfereji wa maji taka umefungana kutokana na taka za plastiki, makaratasi, machupa na kando yake wapitanjia wapo shughuli zao.

Rais wa tano wa jamhuri ya Kenya amesimama akiwa amebeba bibiria mkononi mwake wa kulia akiwa anaapishwa mbele ya umati wa watu, kando yake ni bibiye.

Uwanja wa michezo, wanariadha wanajiandaa katika kushiriki kwa michezo ya riadha, mashabiki wamejaa wanaposhangilia na kuona michezo ya riadha inapoendelea.

Wachezaji wa timu ya mpira wa kikapu wapo ndani ya sare ya rangi ya bluu wanashangilia nyuma yao kukiwa na mashabiki wao.

Wachezaji wa timu ya mpira wako uwanjani wakiwa wamekaribiana, huenda wananongonezana ama wanaomba ili waweze kuanza mchezo wa mpira.

Wapo wachezaji wa timu mbili wanaongangania mpira, mmoja wao ashaupata kwa kichwa na nyuma yao wapo mashabiki ambao wanautazama mpira unapoendelea kuchezwa.

Bashabiki wa timu ya mpira ya Gor Mahia, ambao wengine wamevalia manguo ya kijani, na wengine wamevalia manguo meupe, ambao wako na furaha wanaoshangilia.

Wachezaji wanashangilia baadhi yao wakiwa wamekibeba kikombe ambacho wamekishinda, chini yake yupo mtoto ambaye amebeba mpira yeye pia akiwa anatabasamu.

Wachezaji wa timu mbili za mpira soka mmoja ako na sare ya buluu na mwingine ya njano mmoja yuko na mpira na mwenzake anaelekea aliko.

Maafisa wamevalia sare, ikiwa mashati meupe yenye rangi nyekundu sehemu nyingine. Wameketi wakiwa wanawahudumia watu. Kunaonekana pia kuwa na mashine za ujapishaji na maji yako juu ya meza.

Mikono miwili imeshikana pamoja ishara ya ushirikiano, rangi ya njano na nyekundu likiwa kando na rangi nyeusi likiwa imetanda katika picha yote.

Wapo wanaume na wanawake wamejifisha vitambaa vyenye rangi ya buluu. Baadhi yao wameinua vikombe vya vioo, wakiwa na tabasamu.

vijana wakieume, wako kwenye uwanja wa mpira wakicheza mpira wa minguu, mashabiki nao wakishangilia. Mmoja wakona mpira na mwigine yuko mbioni, ili aweze pia kuchukua mpira na kucheza pande yake.

Rais wa tano wa nchi ya Kenya anaonekana kutia kidole. Kando yake akiwa ni mama wa kwanza wa nchi ya Kenya. Yuko afisa kutoka mahakama, na wapo maafisa ambao wamesimama kando kutoka mahakama.

Kikosi cha wachezaji wa kiume wako na tabasamu, baadhi yao wakiwa wameinua mchongo wa ndovu, wakiwa wameandamana na viongozi wao.

Mashabiki wa kiume na wa kike wamesimama na kushangilia waafrika kwa wazungu wakiwa wanautazama mchezo wa mpira unaoendelea.

Maafisa wa serikali wameketi katika viti za plastiki zenye rangi ya buluu wakiwa wanawahudumia watoto, wamama na akina baba, nyuma yao wapo vijana wengine wakiwa shughuli zao.

Mashabiki wa timu ya mpira ya Bandari wa kiume nawa kike wanaonekana kuwa na tabasamu baadhi yao wakiwa wamebeba bendera ya timu yao yenye rangi ya bluu .

Watu wengi, kina mama kwa kina baba, vijana kwa wazee. Wanaonekana kuwa katika uwanja wa mpira. Wote wakiwa wanashangilia mpira. Huenda umeanza ama bado wanangojea mpira uanze.

Mwanariadha ameteleza na kuanguka, wapo wanaomtazama nyuma yake, uwanja umetengenezwa na kubambwa katika rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi na ya kijani.

Maafisa wa serikali kutoka Ofisi ya Usajili wa Waliozaliwa na Waliokufa wakiwa wameketi bila wateja, wakiwa na tarakilishi nyeusi.

Jaji Mkuu nchini Kenya ameketi kando yake na majaji wenza. Mbele yake ni maafisa wengine wa mahakama ambao wameketi na kusikiliza.

Wanaume wanne wameketi. Nyuma yao kuna nyumba ya mabati, ikiwa mlango wazi. Kuna mwanadada amesimama kando yao. Nyuma yake kuna wamama wameketi, na kuna wengine wamesimama.

Wanasiasa kutoka chama cha chungwa, wengi wao wakionekana kuwa wanaume wanahotubia wanahabari huenda ikawa ni katika makao makuu ya chama cha chungwa.

Wachezaji wako uwanjani wamevalia sare ya manjano ikiwa na rangi za kijani, wanaonekana kua na furaha wengine wao wakiwa wanapiga makofi wakiwa wanashangilia.